Madaktari wakiwa wameudhuru shule za msingi wakiwa wanawafundisha afya ya meno na kinywa, ili wasiweze kushambuliwa na vijidudu vinavyoharibu meno.

Mama akiwa na binti yake, wakiwa nyumbani asubuhi, akimfundisha jinsi ya kupiga mswaki na kufanya usafi wa kinywa ili kuepukana na magonjwa, harufu mbaya na meno mabovu.

Madaktari wa meno wakiwa wamevaa sare zao, pia na barakoa, akiwemo wa kike na wa kiume wakiwa wanamtibu mgonjwa mwenye matatizo ya meno kwa kung'oa jino hilo.

Wanafunzi wenye umri tofautitofauti, jinsia tofauti wasichana kwa wavulana, wakiwa wanapewa elimu juu ya utunzaji wa mazingira na upandaji miti, inasaidia kupata hewa safi na vivuli.

Majani makavu kutoka katika miti na mimea mbalimbali yamekusanywa sehemu moja na kuchomwa moto, hii njia inasaidia katika kilimo maana majani haya yakishachomwa hugeuka na kuwa mbolea kwenye udongo.

Chupa zilizotengenezwa kwa bidhaa za plastiki, zikiwa zinakusanywa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kufanyiwa mchakato ili zitumike tena, maana zikitupwa hovyo husababisha athari kwenye ardhi na kuzuia ardhi kuwa na mbolea pia huchelewa kuoza hivyo zinapaswa kurudishwa kiwandani ili ziweze kutumika tena.

Wahudumu wa afya wakiwa hospitalini wamevaa barakoa na makoti meupe marefu wakitoa huduma kwa wagonjwa kwa kutumia vifaa vya kielektroniki vilivyoendelea na teknolojia zaidi.

Mtoa huduma wa afya akiwa amesimama ndani ya hospitali amevaa koti refu, lenye mikono mirefu, lenye rangi nyeupe, pia na suruali nyeusi, amevaa saa mkononi.

Mtoa huduma wa afya akiwa ofisini kwake amevalia koti refu jeupe linalotumika katika kazi yake, pia nyuma yake kuna kabati linalotumika kutunza vitabu mbalimbali, lakini pia anatumia kompyuta aina ya kompyuta mpakato.

Daktari wa watoto akiwa kwenye wodi ya watoto akiwa amevalia koti jeupe, barakoa na miwani, akitibu na kuangalia afya za watoto hao, ili waweze kurudi katika hali yao ya kawaida.

Mtoa huduma wa afya akiwa ndani ya hospitali ana nywele ndefu pia amevalia koti refu, lenye mikono mirefu la rangi nyeupe na suruali nyeusi ambapo ni unifomu katika kazi yake.

Vijana wa rika tofautitofauti wakiwa wamevaa mavazi nadhifu ya rangi mbalimbali, wakishangilia, na kurukaruka na kufurahia kwa pamoja.

Wahudumu wa afya wakiwa wanatoa huduma za afya kwa watoto, wa shule ya awali, kama vile chanjo na kuwapa dawa mbalimbali wakimeza ili kuwakinga na magonjwa ya kuambukiza.

Tunda la papai ni tunda lenye faida nyingi, tunda hili huweza kutumika kama dawa, lakini pia mbegu zake huweza kusagwa na kutumika kama dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali, kama vile, kukakamaa kwa misuli na mengineyo.

Mitishamba yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imekusanywa kutoka mashambani, ambapo mitishamba hiyo hutumika kama dawa ya asili, ni nzuri kwa afya, maana haina makemikali.

Dawa ya asili iliyotengenezwa na mitishamba inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali ikiwa ndani ya kopo lenye mfuniko wa kijani, lakini pia likiwa na maandishi yanayo elezea jinsi ya kutumia dawa hiyo kwa usahihi na magonjwa yanayoweza kutibiwa na dawa hiyo.

Dawa ya asili inayotokana na mitishamba, ikiwa ndani ya kopo lililofunikwa vizuri, likiwa na maandishi juu yake yanayotoa maelekezo ya jinsi ya kutumia dawa hiyo kwa usahihi.

Zao aina ya vitunguu swaumu ambavyo hutumika kama dawa ya asili. Vitunguu hivi hutumika kutibu magonjwa kama vile fangasi, kikohozi, lakini pia hutumiwa na watu wenye matatizo ya kisukari.

Dawa ya asili inayotokana na mitishamba, ikiwa ndani ya kifungashio cha boksi, ikiwa na michoro mbalimbali ya wagonjwa, lakini pia na maneno mbalimbali yanayosaidia mtu kujua dawa hii inatibu nini.

Dawa za miti shamba ni dawa za asili; zikiwa ndani ya glasi, ambazo dawa hizi hutumika kutibu magonjwa mbalimbali, na dawa hizi huwa hazina kemikali, wala hazifanyiwi tafiti za kisayansi.

Mwanamke akiwa ameshika chupa ndogo yenye mafuta ya mrojuani yanayotumika kama tiba asili. Kwa watu ambao wana mawazo, wasiopata usingizi, pia husaidia kuondoa maumivu katika viungo mbalimbali vya mwili.